Uoshaji wa meno kutumia mswaki ili kuondoa doa katika laini ya meno. Usafi huu unasaidia kufanya meno kuwa meupe pepepe.

Wanakijiji wanashirikiana katika shughuli ya usafi kwenye eneo la wazi pengine kwenye mtaa au kiijiji. Watu hawa, wengi wao wakiwa wanawake wamevaa mavazi ya kujikinga kama vile maski ya uso. Wanashirikiana kwa bidii kutokomeza taka zilizozunguka maeneo ya kijani.

Mmea wa kijani ambao unaonekana kuwa sehemu ya tiba za asili. Katika tiba za kienyeji, mimea kama hii hutumiwa kutibu magonjwa mbalimbali. Kutokana na sifa zake za dawa inawezekana kuwa mmea huu hutumika kutibu matatizo ya kiafya kama vile maambukizi, vidonda , mafua au matatizo ya tumbo.